Sehemu kubwa ya wazi yenye barabara ndefu ikiwa na maji yenye mtambo mingi, inayozarisha na kusambaza umeme sehemu tofauti tofauti, eneo hilo lina miti mingi.

Nguzo mbili ndefu, zenye mtambo katikati wenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti, kama kwenye majumba ya watu, mataasisi pamoja na makampuni.

Nguzo ndefu ya umeme yenye transifoma yenye nyaya zinazosambaza umeme sehemu tofauti tofauti hasa katika makazi ya watu, kwenye makampuni au taasisi mbalimbali.

Nguzo ndefu mbili, katikati kuna transfoma yenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti, kama kwenye majumba ya watu, maofisi au taasisi mbalimbali.

Nguzo nyingi zenye nyaya zinazosambaza umeme kwenye maeneo tofauti tofauti kwa mfano kwenye makazi ya watu, Kuna nyumba nyingi za watu.

Nguzo ndefu yenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme maeneo tofautitofauti mfano majumbani au maofisini. Eneo hilo lina miti mingi limezungukwa na nyumba nyingi za watu.

Nguzo mbili zenye mtambo katikati wenye nyaya nyingi zenye umeme zinazosambaza kwenye maeneo tofautitofauti, mfano maofisini na kwenye majumba ya watu.

Nguzo ndefu ya umeme yenye taa, ikiwa na nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti; mfano majumbani, maofisini au kwenye makampuni, kwa matumizi mbalimbali.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mtambo mkubwa sana unaosafirisha umeme sehemu tofautitofauti, kuna watu wengi eneo hilo kuna milima pamoja na mabonde, kuna makontena mengi.

Nguzo yenye nyaya nyingi, yenye mtambo katikati wenye rangi nyeupe, uliounganishwa na nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti kama majumbani.

Pikipiki zikiwa zimewekwa sehemu maalumu zinazotumika katika usafirishaji huku watu, waliovaa kofia ngumu wakiwa wamesimama eneo hilo.

Gari kubwa aina ya trekta likiwa linatengeneza barabara kwa ajili ya usafirishaji, pembeni kuna mwanaume mmoja amesimama, eneo hilo limezungukwa na makazi ya watu.

Magari mengi yakiwa yanatengeneza barabara. Kuna watu wamesimama, kuna toroli lakini pia kuna mti. Eneo hilo limezungukwa na nyumba nyingi; linatumika katika usafirishaji.

Watu wengi wamesimama katikati ya barabara, wakiwa wanaendelea na utengenezaji huku kuna magari mengi, yanayotumika katika utengenezaji wa barabara kwa ajili ya usafirishaji. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Pikipiki ikiwa imesimama inayotumika katika usafirishaji ipo nje kidogo ya jengo ambalo limechakaachakaa, pembeni kuna mawe yaliyokusanywa sehemu moja.

Barabara ndefu iliyotengenezwa kisasa ya kupitisha magari ikiwa na taa nyingi za barabarani kuna magari mengi pembezoni kuna nyumba zinazowaka taa.

Vifaa vingi vya kukusanyia takataka, vyenye rangi tofautitofauti kama; nyekundu, bluu na kijani, vimepangwa vizuri, pembeni kuna watu wamesimama, eneo hilo lina magari, miti pamoja na majengo.

Kifaa maalum cha kuwekea uchafu chenye rangi nyekundu na matairi yenye rangi nyeusi, kinahifadhi uchafu unaokusanywa kutoka sehemu mbalimbali katika mazingira.

Majengo mengi yaliyopangiliwa kwa mstari. Nje Kuna watu wengi mmoja akiwa sehemu ya takataka, akizikusanya na kuzipanga sehemu moja kwa ajili ya kuteketezwa ili zisiendelee kuchafua mazingira.

Watu wengi wakiwa nje ya jengo, wameshika vifaa vya kufanyia usafi kama mifagio wakiwanafagia. Kuna toroli la kubebea uchafu, pembeni kuna miti.

Watu wengi wakiwa wameshika vifaa vya kufanyia usafi, kama: mifagio, koleo na glavu na mfuko wa kuwekea uchafu, wakiwa wanafanya usafi, wengine wamekaa kwenye kibaraza cha nyumba.

Kifaa maalumu cha kuwekea taka, kikiwa nje ya jengo kubwa kikiwa na uchafu mwingi, uliokusanywa kutoka mazingira tofautitofauti, na kuwekwa pamoja kwa ajili ya kuteketezwa.

Watu wengi sana waliovaa mavazi maalumu, wakiwa sehemu yenye takataka nyingi, wakiwa wanachambua na kuteketeza. Pembeni kuna gari kubwa la kuzolea taka.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika kwenye eneo la takataka, wakiwa wanakusanya uchafu na kuupakia kwenye viroba, huku magari mengi yakiwa yanazidi yanamwaga uchafu kwenye eneo lililotengwa.

Sehemu ya wazi ambayo inatumika kama jalala, uchafu kutoka kwenye mazingira tofautitofauti unakusanywa na kuwekwa sehemu hyo kwa ajili ya kuteketezwa, pembeni kuna nguzo ya umeme. Eneo hilo limezungukwa na makazi ya watu.

Watu wengi wakiwa katika eneo la kutupa taka lenye uchafu mwingi huku kukiwa na magari mengi yanayotumika kusomba uchafu huo na kuumwaga eneo hilo, pembezoni kuna miti mingi pamoja na majimaji.

Vifaa maalumu vya kuwekea taka, kuwepo na kimoja chenye rangi ya njano, nyekundu pamoja na kijani, vimewekewa taka mbalimbali kutoka kwenye mazingira.

Tenki la maji lenye rangi nyeusi, lenye bomba nyingi, linalosafirisha maji na kupeleka sehemu tofautitofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali, likiwa limezungukwa na makazi ya watu.

Mtaro mkubwa wenye maji taka, pembeni kuna kisima, juu kunapita bomba la maji, eneo hilo kuna mawe, lakini kuna senyenge, kuna majani mengi.

Matenki yenye rangi nyeusi ya maji pembeni kuna gari linalosomba maji lenye rangi nyeupe pamoja na bluu, pembeni kuna watu wamesimama.